Vichwa vingi vya sola vimewekwa kwa mistari mirefu vikienea katika eneo kubwa. Ardhi ya udongo mwekundu inaonekana kati ya baadhi ya safu na miti mingi ya kijani inafunika upeo wa macho mbali. Hii inaashiria shamba kubwa la uzalishaji wa nishati ya jua.

Mnara mrefu wa kusambaza umeme umesimama katikati ya shamba kubwa lenye nyasi na udongo. Nyaya nyingi za umeme zimetanuliwa kutoka mnara huo kuelekea kushoto. Mti mmoja pekee unaonekana upande wa kushoto kwa mbali. Anga ni la samawati, safi na mawingu meupe meupe likionyesha hali ya hewa kuwa nzuri.

Eneo kubwa la uchimbaji mafuta linaonekana, likiwa na mnara mrefu wa kuchimba visima. Kontena nyeupe na vifaa vingine vyote yakizungukwa na milima. Anga ni ya samawati na wazi, na watu wachache wanaonekana wakijihusisha na shughuli mbalimbali ndani ya eneo hilo. Mandhari ya milima inatoa mwonekano mpana wa mazingira yanayozunguka.

Kuna kituo kubwa cha umeme chenye nguzo nyingi za chuma na nyaya zinazopishana chini ya anaga la samati yenye mawingu machache. Kimezingukwa na fensi na kinaoekana kuwa katika eneo la wazi lenye udongo na nyasi kavu.

Nguzo ya umeme iliyo beba waya nyingi na transforma kubwa imesimama wima. Waya hizo zimetanda kwa njia tofauti zikifanya muonekano tata. Chini ya nguzo kuna mimiea na majani mabichi yanayofikia karibu na msingi wake. Anga ya samawati yenye mawingu meupe inaonekana nyuma.

Kituo kikubwa cha umeme kimeonekana chini ya anga la samawati, kikijumuisha miundo mingi ya chuma na transformer. Waya na minara ya mawasiliano pia vinanonekana. Eneo kubwa la udongo na matofali ya kufungia limezunguka kituo hicho huku mtu mmoja akionekana akitembea kwa mbali.

Mnara mkubwa wa chuma wa kusambaza umeme, umesimama wima chini ya anga la samawati, lililo na mawingu meupe. Nyaya za umeme zimeunganishwa kwenye mnara na zimeelekezwa mbali. Chini ya mnara kuna uzio wa waya, unaozingira eneo lenye mimea mirefu na nyasi. Nguzo za zege imesimama mbele ya uzio.

Tembo mchanga ana kunywa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa akiwa ameshika chupa hiyo kwa mkonga wake, mkono ya mtu ina onekana iki saidia kushikilia chupa. Matone ya maziwa yaki dondoka kutoka mdomoni mwa tembo, nyuma miti una onekana ukionyesha mazingira ya asili au hifadhi ya wanyama.

Ndege mwenye manyoya yenye rangi ya kijivu, nyeupe na kahawia akiwa ndani ya uzio wa waya. Anainama kunywa maji kutoka kwenye chombo cha mbao kilichowekwa ardhini. Ndege huyo ana kilemba cha manyoya ya njano dhahabu kichwani na kuwa ni korongo wa taji. Eneo linalomzunguka ni sehemu ya hifadhi ya bustani ya wanyama yenye ardhi ya udongo mwekundu na miti iliyokatwa kuwa nguzo za uzio.

Kundi la pundamilia linavuka barabara ya udongo ilioko katikati ya sehemu yenye nyasi ndefu na vichaka. Wengine wameelekeana na wengine wanatazama kando wakionyesha mifumo yao ya kipekee ya milia nyeusi na nyeupe. Nyuma, anga ni wazi na mandhari inaonekana kuwa na vilima kidogo.

Watu wawili wakiwa wamevalia barakoa wamepiga magoti wakipanda mimea michanga kwenye ardhi yenye nyasi na udongo. Kundi la watu wengine linaonekana kwa mbali wakishiriki katika shughuli kama hiyo ya upandiaji wa miti.

Watu kadhaa wanashughulika na rundo kubwa la taka hasa mifuko ya plastiki ya rangi mbalimbali karibu na kingo za mto. Mifuko mingi ya samawati, kijani na nyeusi imetawanyika kwenye nyasi. Watu wanaonekana wakikusanya au kupanga taka izo. Mto unaonekana kwa nyuma.

Mtu aliyevaa sare ya kijani na kofia ya njano anainama akikusanya taka kutoka kwenye kingo za mto uliojaa uchafu. Anaonekana akijaza gunia kubwa la kahawia kwa takataka mbalimbali huku maji machafu yakipita karibu. Nyuma yake, nyumba na mazingira ya kijani kibichi yanaonekana yakionyesha shida ya uchafuzi wa mazingira.

Mtoto mdogo wa simba mwenye manyoya kahawia anakunywa maziwa kutoka chupa ya kulisha yeye chuchu ya njano, huku mikono ya mtu ikishikilia chupa ya kumshika mtoto huyo. Maziwa yamefika mdomoni mwa mtoto na macho yake yanaonekana wazi, yakitazama mbele.

Twiga mwenye shingo ndefu na ulimi mrefu anachungulia juu ya uzio wa mbao na waya. Nyuma yake twiga mwingine mdogo anaonekana akitembea kwenye eneo lenye miti na nyasi. Anga ni la samawati na kuna mwangaza wa jua.

Mtaro mrefu, mchafu umetengenezwa ardhini, ukiwa na mabomba makubwa meupe katikati. Wanaume kadhaa wakiwa wamevalia nguo za kujikinga za rangi ya chungwa na njano, wanaonekana wakifanya kazi ndani na karibu ya mtaro huo. Nyumba za mabati zinaonekana zikiwa zimejipanga kando ya mfereji.

Kifaru mwenye rangi ya kahawia anaonekana akila nyasi kwenye shamba kubwa ya kijani. Pembe yake moja inaonekana wazi, na ngozi yake ina mikunjo mingi. Eneo hili linaweza kuwa sehemu ya hifadhi ya yanyamapori. Mandhari ya nyasi fupi inaonyesha mazingira ya kawaida kwa wanyama hawa.

Kundi la watu wanatembea kwenye barabara ya udongo inayopanda juu, wakipita chini ya mitambo mikubwa ya kuzalisha umeme wa upepo. Mitambo mitatu inaonekana wazi, na kuna nguzo za umeme kwa mbali. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Kundi la wachezaji wamevaa mavazi nyeusi na shaga za rangi wakionyesha ngoma za kitamaduni. Wamesimama kwenye sakafu ya mbao ndani ya ukumbi mkubwa uliowazi, huku viti vya kijani vikiwa vimepangwa kwa nyuma likionyesha tukio la utamaduni au maonyesho.

Shimo refu limechimbwa ardhini, likiwa na mabomba makubwa ya saruji yaliyotandazwa chini yake. Sehemu ya shimo ina maji yaliyotuama. Udongo uliyochimbwa umewekwa pande zote za shimo. Kwa mbali, kuna majengo na vifaa vya ujenzi vinavyoonekana, vikionyesha shughuli za ujenzi au ukarabati.

Watoto wengi wakiwa wamevalia sare za samawati wameketi kwenye madawati ya mbao darasani wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele. Darasa linaonekana kuwa rahisi na madawati yamepangwa kwa safu ndefu. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa kutosha kuingia na kuna ubao ulioandikwa nyuma ya mwalimu.

Mamba mkubwa amelala pembeni ya maji yenye tope, huku sehemu kubwa ya mwili wake, ikiwa ndani ya maji, na kichwa chake kikiwa kimetazama kando, ardhi iliokaribu na maji, ni matope, na ina alama ya nyayo, ikionyesha mazingira ya asili. Mbali kidogo, mimea, na miti inaonekana ukingoni, mwa maji, chini ya anga la mawingu.

Kundi la korongo watano wenye taji ya dhahabu wamesimama kwenye ardhi yenye mchanga karibu na maji machache . Manyoya yao ya kijivu , meupe na meusi yanaonekana wazi yakipambwa na rangi ya dhahabu kwenye vichwa vyao . Nyuma yao , wanyama wengine walalao chini wanaonekana wakionyesha mazingira ya wazi ya asili.

Punda milia wawili, wamesimama kwenye nyasi ndefu, wakionekana wamejipigisha mgongo. Nyuma yao, mandhari ya jiji, yenye majengo marefu, inaonekana kwa mbali, chini ya anga ya rangi ya kijivu.

Kundi la watu ambao baadhi yao wanashiriki katika upandaji wa miti kwenye eneo la udongo lililo wazi. Wengi wao wameinama wakipanda miche. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye matope. Nyuma, majengo na takataka zinaonekana na pia kuna maji yanayotiririka.

Mwanamume amesimama katikati ya barabara iliyo haribiwa akiwa amevaa shati nyekundu. Barabara imejaa mashimo na mabwawa ya maji na kuna uchafu mwingi wa miti na majani yaliyofagiliwa na maji yakiwa yamekusanyika kandokando na chini ya daraja lililovuka juu. Daraja lingine la juu linaonekana kwa mbali. Anga lina mawingu meupe. Mandhari inayonyesha adhari za mafuriko na uharibifu wa miundombinu.

Watu wawili wanaonekana, wakisafisha eneo la mto, wakiokota takataka kutoka kwenye mimea iliyopo kando ya maji, yenye rangi ya kahawia. Mmoja amevalia shati ya samawati, na mwingine amevalia shati la milia. Eneo hilo lina mimea mingi na miti, na linaonekana kuwa sehemu ya juhudi za kuhifadhi, wa mazingira.

Wanaume kadhaa wameji shughulisha na kazi ya ujenzi kwenye shimo kubwa la udongo mwekundu, wakishirikiana kufunga mabomba makubwa ya kijani na samawati chini ya ardhi. Kando yao kuna ndoo kubwa ya excavator na juu ya shimo kikundi cha wanaume wengine wamesimama wakiangalia shughuli hiyo baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi ya ujenzi.

Bwawa kubwa yenye maji matulivu, likionyesha vivuli vya miti na anga. Katikati ya bwawa, kuna boti mbili ndefu za njano zenye watu wawili kila mmoja, wakizisukuma kwa kutumia kanyagio. Karibu na ukingo wa mbali wa bwawa, kuna boti nyeupe iliyoegeshwa na watu wengine wanaonekana wakiwa wamesimama ufukweni.

Kuna sehemu tatu zilizopangwa kwa usawa zikionyesha wanyama wa kufugwa kwenye eneo ya wazi. Sehemu ya kwanza inaonyesha ng'ombe wengi wakila nyasi chini ya anga yenye mawingu. Sehemu ya pili inaonyesha kundi kubwa la kondoo wakichungwa kwenye eneo lenye mimea chini ya anga la samawati yenye mawingu meupe. Sehemu ya tatu inaonyesha kondoo wengine wakila nyasi na lori la manjano linaonekana kwa mbali.

Sehemu kubwa ya wazi ya kijani kibichi yenye miti mingi imepigwa picha kutoka juu ikionyesha mandhari ya bustani au hifadhi. Majengo marefu nanaonekana nyuma yakionyesha kua eneo hili linaweza kua katika jiji au karibu na eneo la mjini. Anga lina mawingu meupe meupe na mwanga wa jua unaonekana kuangazia sehemu ya mandhari.

Sanamu ya ukumbusho ya kihistoria inasimama katikati ikiwa na takwimu tatu za shaba za wanajeshi. Sanamu imewekwa kwenye msingi mkubwa wa mawe wenye bamba nyeusi na namba 1939 na 1945 zilizochongwa. Jengo la ghorofa nyingi yenye bendera nyingi inaonekana nyuma na mmea mkubwa wa kiganja hapo upande wa kushoto wa sanamu.

Mfereji mrefu mwembamba umefukuliwa ardhini, ukiwa na bomba kubwa lililowekwa chini yake. Udongo kando ya mfereji inaonekana kuwa umeondolewa hivi karibuni, ikionyesha kazi ya ujenzi au ukarabati wa miundombinu.

Basi ndogo la abiria lenye rangi ya machungwa, samawati na nyeupe limeegeshwa barabarani limeandikwa JOYMIX na lina michoro ya watu. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi baadhi yao wakiingia au kutoka. Nyuma ya basi, majengo marefu yanaonekana moja likiwa limeandikwa MAXIMUM MIRACLE CENTRE.

Basi ndogo la abiria liitwalo BLESSINGS, lenye rangi ya zambarau na kijivu, limegeshwa likiwa limefungua mlango huku abiria wakipanda. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi, na majengo marefu yenye ghorofa yanaonekana nyuma. Mabasi mengine na magari yanaonekana katika mazingira hayo, yenye shughuli nyingi.

Jumba lenye magari meupe likiwa na ishara ya taxi zenye herufi za machungwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shuguli nyingi. Watu wanatembea kwenye barabara hiyo na majengo yenye maduka mbalimbali yanaonekana nyuma. Basi lenye rangi ya buluu na njano pia linaonekana likiwa limeegeshwa.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha foleni ya magari, mabasi na malori. Watu wanatembea kando ya barabara nakuelekea vituo vya basi, huku majengo mbalimbali na miti ikionekana nyuma. Anga linaonekana kuwa wazi.

Mazingira ya barabara yenye shughuli nyingi yameonyeshwa yakiwa na magari mengi aina ya matatu baadhi yakiwa na mabango ya Meru Express na Maua Direct. Magari haya yana rangi tofauti tofauti. Watu wanatembea karibu na magari huku baadhi wakiwa wamesimama karibu na matatu. Majengo marefu yenye biashara mbalimbali yanaonekana nyuma. Nguzo za taa na nyaya za umeme zinaonekana pia.

Majengo marefu yenye maduka na biashara yanaonekana yakiwa na mabango yenye matangazo mbalimbali. Gari nyeupe la abiria lenye bango la Safari Prestige Kisumu-Kakamega linaonekana mbele. Kuna magari mengine yaliyosimama, na anga linaonekana kuwa wazi.

Kando ya barabara, basi la City Hoppa lenye rangi nyeupe na kijani linaonekana likiwa limeegeshwa. Watu kadhaa wamesimama karibu na mlango wa basi, baadhi yao wakionekana kuingia au kushuka. Kwenye sehemu ya mbele ya basi, namba saba mbili nne limeandikwa. Basi lingine lenye nembo ya City Hoppa linaonekana likiwa limeegeshwa nyuma yake.

Maisha ya mtaani yanaonekana yakiwa na matatu ndogo nyeupe na rangi nyingi, likiwa limesimama mtaani huku watu wakizunguka. Mwanamke amesimama karibu na matatu na bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo na vifurushi vya vitu zimewekwa karibu na yeye. Mabango na tangazo yanaonekana nyuma.

Abiria na makanga wamekusanyika karibu na matatu ya kijivu iliyoegeshwa. Wanaume kadhaa wamevaa fulana za zambarau zenye jaketi za manjano. Mmoja wao akiwa ameshikilia bango jeupe. Matatu mengine yananekana karibu, ikionyesha eneo lenye shughli nyingi za usafiri wa umma.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari, mabasi na watu wanaotembea. Majengo marefu yanaonekana nyuma na kuna miti michache inayotawanyika. Mabango kadhaa ya matangazo yanaonekana juu ya mjengo. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Matatu yenye rangi ya kijani kibichi na za upinde wa mvua imesimama mtaani huku abiria wakipanda na kushuka. Watu wengi wanatembea kando ya barabara na jengo la kibiashara yaliyojaa mabango na maduka yanaonekana nyuma. Mwanaume mmoja amevalia shati la zambarau akionekana akishughulika na matatu.

Matatu mingi ya safari zinaonekana zimepakiwa karibu na majengo yenye maduka na mabango mbali mbali. Moja ya matatu ina troli ya mzigo mbele yake. Watu wengi wanatembea, kuzunguka magari na maduka. Anga linaonekana kuwa wazi.

Basi la abiria lililopakwa rangi mbalimbali na zenye kung'aa limeegeshwa barabarani. Rangi za manjano, zambarau na samawati zimetumiwa na kuna michoro ya picha ya watu kando ya basi. Juu ya kioo cha mbele kuna namba tatu sufuri nne na kando yake kuna mabango yanayoonyesha majina ya maeneo Kawangware, Forty Five na Mutuini na mengineyo.

Mabomba kadhaa marefu nyembamba ya chuma, mengine ikiwa imepinda na mengine ikiwa imenyooka, imelala juu ya nyasi na udongo. Mabomba hayo inaonekana kuwa na kutu kidogo, ikionyesha imetumika kwa muda au imekaa nje. Mwisho ya baadhi ya mabomba, inaonekana wazi ukionyesha ndani yake.

Bomba nyingi nyeusi zenye mistari ya samawati zimetawanyika kwenye udongo zikionyesha eneo la ujenzi. Zimetofautiana kwa ukubwa na zimepangwa kwa rundo. Nyuma majengo na vifaa vya ujenzi vinaonekana.

Mandhari ya juu ya paa za nyumba na matangi makubwa ya maji yanaonekana. Kuta za matofali zilizojengwa ziko mbele zikizimba sehemu ya mandhari. Majengo mengine yanaonekana kwa mbali chini ya anga la kijivu.

Jengo lisilomalizika la ghorofa nyingi, lililojengwa kwa matofali ya saruji, linaonekana kwa mbali. Mbele yake kuna kuta wa matofali, na bomba jeupe la chuma likisimama. Miti mirefu inaonekana upande wa kushoto, na matangi meusi ya maji yanaonekana kwenye paa la jengo jingine.